Aina ya pembejeo ya mifugo mbalimbali, iliyo katika mfumo wa kimiminika, inachanganywa na kiasi husika cha maji na kunyunyizwa kwa mifugo kama ng'ombe, ili kuua kupe.

Mfumo wa pembejeo aina ya madini ya mifugo mbalimbali, kama vile ng'ombe na mbuzi, inayochanganywa kwa kipimo sahihi katika chakula chao.

Dawa ya mifugo mbalimbali kama vile ng'ombe au mbuzi iliyo katika mfumo wa kimiminika inatumiwa na mifugo hiyo kuongeza na kuimarisha afya yao

Watu mbalimbali wenye vifaa vya moto vya usafiri kama vile pikipiki wamepaki nje ya geti kubwa linalozunguka jengo la kiwanda cha utengenezaji wa pembejeo mbalimbali

Eneo kubwa la kisasa ambalo linatumika kwa shughuli za uhifadhi wa pembejeo mbalimbali, hasa za kilimo ili kuongeza uzalishaji kwa kuongeza virutubisho kwenye mimea.

Aina ya pembejeo ya kilimo inayotumika kuua magugu yanayochipukiza katika shamba husika, kama vile mbogamboga au mazao mengine.

Kiwanda kikubwa kinachojihusisha na utengenezaji na utunzaji wa pembejeo mbalimbali, hasa za kilimo zinazosaidia ukuaji wa mimea.

Mkusanyiko wa pembejeo mbalimbali za kilimo, pamoja na za mifugo zinazolenga kuongeza uzalishaji na kuua vijidudu mbalimbali vinavyokwamisha maendeleo.

Dawa maalumu iliyo ndani ya kasha lenye rangi kuu mbili, nyekundu na nyeupe pamoja na kuchorwa picha ya mbwa ikionyesha matumizi ya dawa hiyo ambapo mbwa hupewa kidonge na kutafuna.

Dawa maalumu iliyo katika mfumo wa kimiminika ndani ya chupa ndogo, ambapo bwana mifugo huitumia kwa kuchoma sindano mifugo kama vile; mbwa au ng'ombe.

Mbolea iliyotengenezwa kiwandani kwa kufuata mchanganyiko na vipimo husika, hii hutumika shambani kwa lengo la kuongeza uzalishaji na virutubisho kwa mimea.

Mkusanyiko wa nyanya nyingi zenye rangi ya kijani pamoja na nyekundu, zilizokwisha kuvunwa kutoka shambani na kuchambuliwa zilizoharibika, kabla ya kupelekwa sokoni.

Mananasi yamelimwa na kuvunwa kwa wingi kama zao la biashara la wakulima husika. Hivyo kukusanywa na kuwekwa sehemu moja kwa ajili ya urahisishaji kwa wateja.

Ndizi zilizoiva ni zao mojawapo la biashara, ambalo mkulima huweza kupanda katika mazingira mbalimbali kama vile shamba la nyumbani.

Viazi vya mviringo vimevunwa kutoka shambani na mkulima wa jinsia ya kike, kisha akavikusanya sehemu moja kwa ajili ya kuvipakia viende sokoni.

Mwanamama mmoja ambaye ni mkulima wa zao la biashara, linalofahamika kwa jina la kahawa amezivuna kahawa hizo na kuzikusanya eneo moja kwa ajili ya upakiaji.

Nyanya zimepandwa kwa wingi shambani, kwa kutumia vifaa mbalimbali vinavyolenga kuongeza uzalishaji na kukua kwa kasi kama vile vijiti.

Viazi mviringo kama zao la biashara lililokwishwa kuvunwa shambani kwa wingi, na kupakiwa kwenye viroba na wakulima husika ili vipelekwe sokoni.

Mkulima wa jinsia ya kike yupo ndani ya shamba lake lenye migomba ya ndizi ya aina husika, anaelezea vitu vya kuzingatia wakati wa kufanya kilimo cha zao hili.

Ndizi ambazo zimekwishakomaa na kuvunwa moja kwa moja kutoka shambani na kuletwa kiwandani, zinapakiwa katika vyombo husika vya plastiki ili kuvipeleka sokoni.

Mazao mbalimbali ya biashara ambayo ni ya chakula pia, yamekwisha kuvunwa shambani, na kupakiwa kwenye viroba vyeupe na kujazwa mpaka juu ili kuweza kusafirishwa.

Ni wakati wa mavuno ambapo wakulima walioshirikiana katika ulimaji wa zao husika la biashara, lifahamikalo kwa jina la kahawa ambalo limekwisha komaa.

Wakulima baadhi wanaoonekana kuwa shambani, wakifanyakazi kwa ushirikiano kuvuna viazi mviringo, vilivyokwishakomaa ili kuvipeleka sokoni.

Vitunguu vimekusanywa eneo moja baada ya kwisha kuvunwa shambani, hivyo vinatakiwa kupakiwa kwenye vyombo vya usafiri husika, ili vifike sokoni na kuuzwa.

Aina ya tunda linalopendwa kulimwa na wakulima linafahamika kwa jina la mapapai, limepandwa na kustawi vizuri ndani ya shamba husika kwa matumizi ya kibiashara.

Ndizi kama zao la biashara limepandwa na mkulima katika shamba la nyumbani ili kuweza kuvuna zitakapokomaa na kuuza na kujipatia kipato.

Matunda mengi ya jamii moja yanayo fahamika kwa jina la nanasi yamekwisha komaa na kuvunwa na wakulima ili kuweza kuyapakia kupeleka sokoni kujipatia kipato.

Wakulima wamekusanya zao la chakula aina ya viazi vitamu vilivyokomaa na kuwa na rangi nyekundu, kwa ajili ya kuvisafirisha kwa matumizi ya kibiashara.

Migomba ya ndizi iliyopandwa ndani ya shamba kubwa lenye hekari nyingi na imekomaa na kustawi tayari kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Kilimo cha zao la chakula au kiungo cha mboga kinachofahamika kwa jina la vitunguu, kimekwisha komaa ndani ya shamba husika tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kufanya matumizi ya chakula.

Shamba kubwa la migomba ya aina mbalimbali za ndizi kama vile ndizi za kuiva, baadhi zikionekana kuwa zimeshakomaa tayari kwa kuvunwa.

Mkusanyiko wa zao la biashara aina ya viazi mviringo vilivyokwisha kuvunwa shambani, na kuwekwa eneo moja tayari kwa uchambuzi na usafirishaji kupeleka sokoni.

Mkulima amepanda zao la biashara la chakula kwa wingi, linafahamika kwa jina la nyanya, ambazo zimekwishasitawi na kukomaa, hivyo kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Bustani nzuri inayovutia ambayo mkulima amepanda katika shamba lake dogo la nyumbani, bustani hii ina mboga mboga kama vile chainizi na sukuma wiki.

Eneo la shamba kubwa lililopandwa mazao ya matunda aina ya mapapai, yaliyostawi vizuri katika mistari minyoofu iliyopandwa na mkulima.

Kilimo kidogo cha mazao ya chakula aina ya mbogamboga, ndani ya vifuko vyembemba vya plastiki, vyenye rangi nyeusi katika mazingira yenye jua la kutosha.

Mkulima wa jinsia ya kiume ambaye ni mjasiriamali, anaonekana kuwa na nyuso ya furaha, kwani amevuna kiasi husika cha matunda, sawasawa na alivyotarajia.

Mfumo wa kilimo cha kisasa katika eneo dogo la shamba. Hii inatumia vifaa kama vile mabomba marefu ya umwagiliaji kwa lengo la kusambaza maji kwa urahisi.

Wakulima mbalimbali hutegemea shughuli za kilimo cha mazao ya chakula kama vile spinachi, mchicha au kabeji kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Kifaa kikubwa cha sayansi na teknolojia ambacho hulenga kupunguza nguvu kazi, na kuokoa muda katika shamba husika kwa lengo la kuongeza uzalishaji.

Kifaa kidogo kinaonekana kuwa shambani kikifanya kazi ya kuchimba matuta au kupalilia, kina rangi nyekundu; kimetengenezwa kwa kulenga kupunguza nguvu kazi au kuongeza uzalishaji.

Mashine kubwa za kisasa ndani ya eneo la shamba, zinazosaidia shughuli za kilimo, ili kupunguza nguvu kazi kuokoa muda na kuongeza uzalishaji.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali ndani ya shamba husika, ambacho kinatumia vifaa vya sayansi na tekinolojia, vinavyolenga kupunguza nguvu kazi.

Mfumo mpya wa kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu za kiteknolojia kwa vifaa kama vile mabomba meupe, yanayolenga kusafirisha maji ya virutubisho muhimu ya ukuaji wa mimea.

Trekta ni kifaa maalumu kikubwa na cha kiteknolojia kinachotumika shambani, kusaidia shughuli mbalimbali za eneo hilo kama ukulima au kukata nyasi.

Vifaa mbalimbali vilivyoundwa kwa sayansi na teknolojia, inayolenga kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali ya chakula, ndani ya chumba kidogo cha utafiti.

Kifaa cha sayansi na teknolojia ya hali ya juu, kinacholenga kupunguza nguvu kazi na kuokoa muda katika shamba husika kwa kusaidia kazi kama vile: uvunaji.

Kifaa kikubwa kinachotumia mfumo wa sayansi na teknolojia kwa lengo la kurahisisha kazi, haswa za shambani kwa kuandaa na kutifuatifua udongo wa eneo husika.

Mkulima yupo shambani amepanda mazao mbalimbali ya chakula, anatumia kifaa husika kidogo kwa ajili ya kumsaidia kutifua udongo ili kupalilia.

Kifaa kikubwa chenye rangi nyekundu kinatumia mfumo wa teknolojia na sayansi ya hali ya juu, ili kupunguza nguvu kazi na kuokoa mda shambani.

Kifaa maalumu cha kisasa, linalofahamika kama jembe, linatumika na kuunganishwa nyuma ya kifaa kikubwa kinachoutwa trekta, kusaidia ulimaji shambani.

Kifaa kikubwa cha sayansi na teknolojia kinachotumiwa na mkulima husika ndani ya shamba, kinamsaidia kulima shamba hilo ili kuokoa muda.

Kifaa kidogo cha nyumbani kilichotengenezwa kwa glasi, kinabeba samaki wa rangi ya njano, wanaoishi ndani yake ambao wanatumika kwa ajili ya urembo au shughuli nyingine.

Ufugaji wa samaki aina ya jamii moja ndani ya bwawa linalotumika kwa ajili ya kuwalishia chakula na kuwahifadhia ili kuongeza uzalishaji wao.

Samaki wadogo wenye rangi mbalimbali, kama vile manjano au chungwa, wapo ndani ya chombo kikubwa cha glasi, chenye maji ndani yake wanachofugiwa humo.

Mkulima mmoja wa jinsia ya kike aliyevalia nguo za kazi yupo shambani mwake akipanda miche mbalimbali aliyoikuza na kuhamisha kutoka kwenye shamba dogo kwenda kubwa.

Hifadhi kubwa na nzuri ya msitu ambayo watalii hupendelea kuja kutembea kwani ina hali ya hewa nzuri pamoja na vivutio vingine.

Baadhi ya washirika wa jamii husika wakisaidizana kupanda miti katika eneo lililowazi ili kurejesha hali ya hewa safi na mvua kwa nyingi.

Miche mbalimbali ya miti iliyo midogo ya jamii kama vile: milingoti, mikaratusi au mipaina inayolengwa kuhamishwa kwenye shamba kubwa baada ya kulima eneo dogo.

Figiri zilizokwisha kustawi vizuri kwa sababu zimepandwa katika kilimo cha haidroponi, kinachotumia vifaa kama vile mabomba ya plastiki na maji ya virutubisho ndani yake.

Kilimo kidogo cha kisasa, kinachofahamika kwa jina la haidroponi, kinatumia vifaa vya kitaalamu vya sayansi, kama vile mabomba marefu ya plastiki.

Mboga ya majani aina ya chainizi, iliyolimwa kwa uchache katika vyombo vya plastiki vya rangi nyeupe, kwenye eneo la wazi, ili kuongeza uzalishaji.

Mizizi ya mimea husika imeota kwa wingi na kwa urefu ndani ya ndoo kubwa yenye maji ya virutubisho. Mfumo wa kilimo hichi unafahamika kama kilimo cha haidroponi.

Mboga za majani zilizostawi kwa rangi kijani kibichi zimepandwa katika eneo la wazi nje ya nyumba, ndani ya mabomba ya plastiki ya rangi nyeupe.

Wakulima wawili wenye ujuzi kuhusiana na kilimo cha haidroponi, wanapanda baadhi ya mbogamboga ndani ya mabomba ya plastiki yanayopitisha maji ya virutubisho .

Mazao mbalimbali ya chakula ya jamii moja yaani spinachi, yaliyostawi kwenye mabomba meupe marefu yanayopitisha maji ya virutubisho.

Kilimo cha haidroponi hutumia sanasana mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho muhimu, hii husaidia kuongeza uzalishaji ndani ya muda mfupi.

Bwana shamba mmoja aliye katika eneo la wazi la shamba lake, akielezea namna gani alivyoweza kufika hatua hiyo ya kufanya maamuzi ya ukulima wa haidroponi.

Kilimo cha hydroponi kinacholenga kuongeza uzalishaji na kurahisisha shughuli za ukulima, kwani husaidia kusafirisha maji yenye virutubisho badala ya kutumia udongo.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha mazao mbalimbali ya chakula. Ndani ya mabomba maplastiki meupe yanayo ruhusu usafirishaji wa maji ya virutubisho.

Kilimo chha kisasa kinachofahamika kwa haidroponi, hii ni kutokana kwamba ni sababu ni kilimo kisichotumia udongo bali maji ya virutubisho.

Vifaa mbalimbali vya sayansi na teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambavyo husaidia kupitisha maji ya virutubisho na kuongeza ukuaji haraka wa mimea husika.

Mazao mbalimbali ya chakula kama vile figiri yanaonekana kustawi ndani ya mabomba ya plastiki, yanayopitisha maji ya virutubisho. Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponi.

Mizizi ya mimea mbalimbali ina rangi nyeupe, na ina urefu mkubwa. Imepandwa katika chombo husika cha plastiki na chini yake inafyonza maji ya virutubisho.

Mazao ya chakula yaliyovunwa kwa wingi katika shamba la viwanda, yapo kiwandani yanapakiwa na kufungwa vizuri ili kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mfumo wa kisasa wa kilimo wa mazao mbalimbali ya chakula hasa mboga za majani kwa kutumia vifaa kama vile plastiki zinazofunika eneo husika kuzuia jua kali.

Kabichi zilizopandwa kwa mistari minyoofu ndani ya shamba kubwa la hekari nyingi zimestawi vizuri, hii ni kulingana na kutumia mbinu bora za ukulima wa viwandani.

Ufugaji wa viwanda wa kuku mbalimbali wa jamii ya chotara au kisasa kwa lengo la kuongeza utagaji wa mayai na kupatikana kwa wingi nyama ya kuku.

Kilimo kikubwa kinachotumia sayansi na teknolojia ya kisasa kwa lengo la kuongeza uzalishaji, mavuno mengi au kupata mbegu bora za kupandwa hapo baadae.

Mkulima anaonekana kuwa shambani akipita na kukagua pamoja na kupalilia shamba lake la mbogamboga husika kabla ya msimu wa mavuno kufika.

Ukulima wa viwanda huwasaidia wakulima mbalimbali kuweza kuvuna mazao ya kibiashara na ya chakula kama vile vitunguu kwa kiasi kikubwa.

Mfumo wa kilio kibwa cha mazao mbalimbali ya chakula kilichopandwa ndani ya nyumba kubwa, iliyofunikwa kwa mifuko ya plastiki ili kupunguza jua kali.

Mkulima amekwisha vuna vitunguu vidogo na vikubwa ambavyo vilikwisha komaa shambani mwake, hivyo kuvikusanya eneo moja la wazi kwa ajili ya kuuza na kupata kipato.

Kiliko cha viwanda ndani ya eneo kubwa la shamba lililofunikwa kwa plastiki, zilizotanda kote ili kupunguza mwanga kkali wa jua na kutunza maji.

Mkulima ametumia njia ya kisasa ya umwagiliaji na usambazaji maji shambani kwa kulima au kuchimba mifereji katikati ya kila tuta shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa kisasa, ambao unalenga kuongeza uzalishaji ndani ya shamba husika, hii hutumia vifaa kama vile mabomba ya plastiki.

Kilimo cha kisasa kinachotumia mfumo wa teknolojia ya hali ya juu wa umwagiliaji kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki ili kupunguza gharama.

Wataalamu wapo ndani ya shamba husika, wakitengeneza mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya sayansi na teknolojia ya vifaa, kama vile mabomba ya plastiki.

Katika shamba hili la nyumbani, mkulima ametumia mabomba marefu na membamba ya plastiki, aliyo yapitisha juu ya matuta husika ili kusaidia umwagiliaji.

Mkulima wa shamba husika ameweka mfumo maridadi na wasayansi na teknolojia ya hali ya juu ya umwagiliaji kwa njia ya mabomba marefu ya plastiki.

Kilimo kikubwa cha mazao mbalimbali kama vile mbogamboga kilichopandwa kwenye viriba vyeusi vya plastiki na mkulima yupo shambani anamwagilia.

Wakulima hupendelea kutumia mfumo huu wa umwagiliaji kwa kutumia vifaa kama vile mabomba ya plastiki yanayolenga kupunguza nguvu kazi na kurahisisha usambazaji wa maji shambani.

Mabomba marefu na meusi yaliyo membamba, yaliyotengenezwa kwa plastiki, yamelazwa juu ya matuta makubwa ya shamba ili kusambaza maji kwa urahisi.

Mandhari nzuri na ya kupendeza katika mida ya jioni ambapo jua linaonekana kuzama taratibu huku mwanga ukififia na kuonekana kwa miti michache iliyoota kwa mbali.

Mandhari hii ni ya mwinuko imetawaliwa na uoto wa asili, ulioota kwa kutengana pamoja na mto wa maji machafu yanayopita pembezoni.

Mandhari inayovutia sana inaonekana kuwa na viumbe mbalimbali, vinavyoishi humo pamoja na uoto wa asili kama vile miti mirefu ya vivuli pamoja na bahari.

Mandhari nzuri na tulivu katika mida ya mchana ina barabara ya vumbi, iliyopita katikati mwake pamoja na miti mirefu na mifupi.

Mandhari ya muinuko ina milima inayoonekana kwa mbali na karibu, iliyozungukwa na uoto asilia pamoja na shughuli mbalimbali za kilimo cha mazao ya chai.

Mandhari inayoonekana kuwa na hali ya hewa ya ubaridi wa wastani, pamoja na mto mdogo ulio na vyanzo vya maji yanayoenda sehemu mbalimbali, na uoto wa asili.

Eneo kubwa sana na zuri lililopigwa picha na mtu aliyesimama kileleni mwa mlima husika, hii inaonyesha kuwa na utulivu wa hali ya hewa ya kutosha.

Eneo lenye uwazi mkubwa na uoto wa asili ulioota kwa kutengana pamoja na milima mirefu inayoonekana kwa mbali nyuma yake.

Sehemu ya mandhari pana, inayoonekana kuwa na uasilia wa muinuko, pamoja na mto mdogo wa maji ya rangi ya kahawia yanayobeba udongo ndani yake.

Mandhari tulivu na yenye hali ya hewa ya baridi wa wastani ina uoto wa asili kama vile majani mafupi pamoja na mlima unaonekana kwa mbali.

Eneo zuri linalovutia kwa shughuli mbalimbali kama vile utalii kutokana na uwepo wa mandhari ya bahari pamoja na nchi kavu kwa hali hewa ya utulivu.

Eneo la msitu lililo wazi ina uoto wa asili iliyopandwa au kujiotea yenyewe kwa kutengana pamoja na nyasi fupi.

Mandhari kubwa, nzuri na ya kuvutia ina asili ya muinuko kutokana na milima inayoonekana karibu na kwa mbali na iliyozingirwa na uoto asilia.

Washirika wa wafugaji wa nyuki, waliokwisha kutoa mizinga ya mifugo hiyo, kutoka katika eneo husika na kuiweka kwa pamoja ili kuweza kurina asali.

Baadhi ya watu wanaojishughulisha na ufugaji wa nyuki wakubwa au wadogo wamevalia mavazi ya rangi nyeupe tayari kwa ajili ya kwenda kuvuna asali.

Mfumo wa ufugaji wa wanyama aina ya bata, ambao ni jamii ya ndege, wamefunguliwa kutoka kwenye banda lao, na wanazura mazingira ya nyumbani.

Baba mmoja yupo katika banda la nyumbani, analotumia kufuga kuku zake pamoja na bata, anawalishia mifugo hiyo ili waweze kutaga vizuri na kukua.

Kuku wengi wenye rangi nyeupe, ambao ni jamii ya kisasa au chotara, walio ndani ya vifugio virefu vilivyotengenezwa kwa chuma ndani ya banda husika.

Bata wenye rangi nyeupe, wanaotembea kwa pamoja ndani ya banda dogo la nyumbani kwa mfugaji, wakimsogelea ili aweze kuwapatia chakula.

Vifaranga wadogo wa kisasa, chotara au jamii ya kuku wa kienyeji, waliokwisha kutotolewa ndani ya muda mfupi, wapo ndani ya chombo husika tayari kwa kusafirishwa.

Mfumo wa kilimo cha mbegu bora, kwa kutumia vifaa vidogovidogo vya plastiki, vinavyolenga kumsaidia mkulima kuangalia ukuaji bora wa mazao, katika kipindi husika.

Pakiti yenye rangi ya kijani pamoja na njano inayobeba mbegu ya zao la chakula aina ya maharage, yanayopandwa kwenye udongo wa rutuba na maji ya kutosha.

Shamba kubwa la kisasa linalotumia mfumo mbalimbali wa kiteknolojia, kwa lengo la kuzalisha mbegu bora zitakazopandwa msimu unaofuata.

Aina ya mbegu bora zinazopandwa katika shamba la udongo wa rutuba na maji ya kutosha ndani yake, kwa lengo la kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji na kupata mavuno yaliyobora.

Jamii ya mbegu ya mboga za majani aina ya mchicha iliyo bora ina sifa ya kuota kwa uharaka ndani ya muda mfupi, kwa kutumia maji yenye virutubisho.

Mbegu za mazao mbalimbali ya chakula kama vile, soya, maharage mekundu, meusi, na ya njano pamoja na mtama ambao vinauzwa sokoni.

Mkusanyiko wa mazao mbalimbali ya chakula yaliyojazwa kwenye vifaa husika yaani vikapu; ina maharage ya rangi ya njano mekundu na meusi tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo linalotumika kwaajili ya kufanya shughuli ndogo za kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula kwa kutumia vifaa kama vile viplastiki vidogo vyeusi vinavyotunza maji.

Mkusanyiko wa sampuli mbalimbali ya mazao ya chakula ikiwemo karanga nyeupe, maharage mekundu, ya njano, meusi pamoja na soya na kadhalika.

Shamba kubwa la kisasa lililopangwa kwa kufata mtiririko husika wa mazao mbalimbali ya chakula, kulingana na ukuaji wake kwa lengo la kurutubisha na kupata mbegu bora.

Baadhi ya wakulima wanaojihusisha na kilimo cha mazao mbalimbali ya chakula kama vile mahindi, ambayo wamekwisha kuya pukuchua kwenye vibunzi na kuyaanika juani, kwa ajili ya kupanda msimu unaofuata.

Mbegu mbalimbali sanasana za maua ya rangi nyeupe pamoja na manjano, zilizopangwa katika eneo ndani ya soko ili kuweza kuongeza uzalishaji.

Eneo au chumba kidogo chenye mwanga hafifu kina vyombo vya plastiki vya rangi nyeusi ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba unaotumika kukuzia mimea midogomidogo.

Mbegu bora zinakuzwa katika duka husika la pembejeo za kilimo pamoja na mifugo. Mbegu hizi ni za mbogamboga ikiwemo sukumawiki au maua.

Mkulima amefanya majaribio ya kilimo cha mbogamboga husika ndani ya chombo kidogo kwa lengo la kupata mbegu bora zitakazopandwa msimu ujao.

Duka kubwa la pembejeo za kilimo na mifugo lina bidhaa mbalimbali kama vile mbegu za chakula, zinazotumika na wakulima kwa ajili ya uzalishaji wa mazao bora.

Kijana anayeonekana hapa amemleta mbwa wake kwenye kituo kidogo cha vetenari kwaajili ya uchunguzi kutokana na kudhoofika kwa afya ya mfugo wake.

Jamii ya mbwa wa aina husika, ana manyoya meupe na umbile dogo, yupo katika kituo cha vetenari cha uchunguzi wa afya yake, ili kuboresha afya.

Banda dogo lililotengenezwa kwa mbao na kuwekwa nyavu katika eneo la dirisha na komeo mlangoni. Hii husaidia kutunza mifugo mbalimbali kama vile mbwa.

Vyumba vidogo vilivyotengenezwa kwa chuma. Vinatumika kwa ajili ya kusafirishia au kuhamishia mbwa wa aina mbalimbali ndani yake kutoka eneo moja hadi jingine.

Kituo kidogo kinachofahamika kwa jina la "Vetenari" kinatumika kutoa huduma mbalimbali za kuchunguza afya ya mifugo kama vile mbwa kwa kutoa ushauri na tiba husika.

Kampuni maalamu inayojihusisha na utunzaji, utoaji huduma mbalimbali kwa mifugo hasahasa inayofugwa nyumbani, kama vile paka na mbwa ili kuimarisha afya zao.

Jamii ya ndege wa angani mwenye rangi nyeupe na mabawa meusi anaonekana akiwinda baharini au mtoni ili kuweza kujipatia chakula.

Eneo zuri la utalii lina wanyama wengi kama vile tembo wakubwa na wadogo, ambao wanapishana na gari lenye watu waliokuja kutalii sehemu hiyo.

Baadhi ya wanyama mbalimbali kama vile tembo wakubwa na wadogo, ambao husifika na kupatikana katika mazingira ya utalii.

Baadhi ya watalii wa jinsi ya kike wanaonekana kuwashika wanyama wa msituni ndani ya hifadhi wanaofahamika kwa jina la twiga.

Mtu aliyebobea katika taaluma ya ufugaji na uhifadhi wa wanyama pori msituni kama vile tembo ambaye ni mdogo, anayemnywesha maziwa.

Baadhi ya tembo wachache wenye umri mdogo wanaonekana kukusanyika eneo moja ndani ya msitu ili kuweza kupewa maziwa na wafugaji.